Daktari wa kinywa na meno aliyevaa vifaa tiba, akitoa huduma ya afya ya kinywa kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda ndani ya kliniki ya meno.

Wafanya usafi wakiwa wanakusanya mabaki ya chupa za plastiki za vinywaji baridi vya maji kwa ajili ya utunzaji wa afya ya mazingira.

Trei la chuma likiwa limehifadhi vifaa vya upasuaji kama vile bonde la chuma, koleo la upasuaji, mkasi wa upasuaji, klampu, vieka nyuma, sindano, neli pamoja na skapeli.

Rafu ya chuma iliyohifadhi vifaa tiba vya hospitalini, kama vile pipa la chuma la kuhifadhia madawa, pamoja na boksi lekundu la plastiki.

Wagonjwa katika hospitali wakiwa wameketi katika viti vya chuma mbele yao kukiwa ni eneo la maegesho la magari ya dharura yenye utepe mwekundu na maandishi ya bluu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe, akiwa anatumia kifaa cha ''stethoscope'' kusikilizia mapigo ya moyo ya mgojwa wakati akimpima afya.

Wataalamu wa afya waliovaa makoti meupe pamoja na vifaa vya usafi kama kofia za nywele, wakiwa katika shughuli za kawaida za hospitalini.

Mtaalamu wa afya aliyevalia vazi la udaktari la koti jeupe lenye nembo, akiwa amesimama na akitabasamu kwa furaha.

Mama na muuguzi wakiwa wanampima uzito mtoto katika mizani iliyoning'inizwa kwenye paa la hospitali, katika kliniki ya watoto. Huku wazazi wengine wakiwa wamekaa katika mabenchi marefu ya mbao, wakisubiri huduma hiyo.

Muuguzi wa kitengo cha watoto akiwa anamuhudumia mtoto njiti, aliyehifadhiwa katika kikuzalishi ndani ya hospitali kwa ajili ya ukuaji.

Wazazi wa mtoto mchanga aliyezaliwa, wakiwa wamejumuika kwa pamoja kumfurahia mtoto wao ndani ya chumba cha watoto katika hospitali.

Daktari wa watoto aliyevaa sare ya samawati na maski nyeupe ya mdomoni na puani, akiwa anamkagua mtoto mchanga aliyelazwa katika kitanda cha uchunguzi.

Kipande cha mmea wa wenye majani ya mchungwa wenye rangi tatu ambayo hutumika kama tiba ya asili kwa mgonjwa yanayotokana na mzio.

Mwanamke akiwa anakagua majani ya nanaa, ambayo hutumika kama tiba ya asili ya kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kupunguza msongo wa mawazo, kuzuia harufu mbaya ya kinywa, kusaidia kupunguza dalili za homa na kutibu maumivu ya kichwa.

Mche wa mti wa mmea ambayo majani yake hutumika kama tiba ya asili kutibu maradhi mbalimbali ya mfumo wa meng'enyo wa chakula

Mchanganyiko wa asali, limao, pamoja na tangawizi ukiwa unatumika kama tiba ya asili kwa maambukizi yaupatao mwili wa binadamu.

Mche wa mmea wa thaimu unaotumika kama tiba ya asili ya magonjwa mbalimbali kwa kuandaliwa kama kinywaji au chakula jikoni.

Dawa ya Asili ya unga iliyotokana na mmea wa umuravumba, iliyohifadhiwa katika kikopo kidogo chenye mfuniko wanjano na kuwekwa karatasi yenye utepe wa kijani chini na maandishi kwa ajili ya matumizi kwa mtumiaji.

Chupa za plastiki zenye mifuniko wa bluu pamoja na vibandiko vyeupe vyenye maandishi na maelekezo mbalimbali, zikiwa zimehifadhi dawa za vimiminika za tiba asili.